Daktari wa kinywa na meno aliyevaaa glavu za bluu, ameshika kifaa chenye mkusanyiko wa sampuli za meno bandia, akimuonyesha mkaka aliyekaa kwenye kiti kinachoweza kulazwa. Mwanaume huyu amegusa moja ya jino lake kwa kidole, huku akimtazama daktari ambaye amekusudia kumtibu maradhi aliyonayo.

Mwanamke ambaye ni mkulima yuko shambani akimwaga mbolea ya asili inayotokana na vinyesi vya wanyama. Samadi hii huongeza rutubakwenye udongo kwa ajili ya afya ya mimea hasa kwenye ardhi amabazo zimesha limwa sana na kuchoka. Ni njia mojawapo ya kuhifadhi mazingira, ili uchafu huu wa wanyama badala ya kutupwa hovyo ulete faida.

Nyumba zilizopo karibu na mto mdogo, zimepatwa na athari za mafuriko kwa sababu ya mmomonyoko wa udongo uliotokea. Kingo za mto huu zimeendelea kuporomoshwa na kupanuka, hadi kufikia kwenye makazi ya watu, kitu ambacho ni hatarishi kwa mazingira na usalama wa wakazi wa eneo hili.

Gari ya kubeba mizigo yenye rangi ya bluu ina wanaume kadhaa ambao mmoja wapo anashusha machupa ya plastiki yaliyokwishatumika. Mabaki haya ya taka yanaweza kutumika tena kwa ajili ya kuzalisha bidhaa nyingine. Hii ni moja ya njia inayotumika na nchi nyingi kutunza mazingira na kuzuia uzagaaji wa taka kiholela.

Mtaa wenye makazi kadhaa ya watu umeathiriwa na maafuriko huku baadhi ya samani za ndani zikiwa zimetolewa nje, watu wawili wako nje ya nyumba na mmojawapo anaukaribia mlango ili aweze kuingia ndani. Mabaki au masalia ya vitu vilivyosombwa na maji yamefanya mazingira ya eneo hili yawe machafu na hatarishi kwa afya za binadamu na wanyama.

Daktari wa meno anatumia sindano kumchoma mwanamke mwenye matatizo ya meno ili kupoozesha sehemu ambayo anataka kumng’oa jino. Ganzi husaidia kupunguza maumivu makali wakati wa mchakato huo muhimu, inashauriwa na wataalmu wa afya kuwa ni vyema kufika hospitali mapema na kuyadhibiti meno ili yasitokee madhara zaidi yatakayopelekea kuyang’oa.

Mfamasia mwanamke ambae amevaa koti jeupe na miwani yuko katika eneo la kutunzia dawa akichukua baadhi ili ampatie mgonjwa kwa kadri alivyoandikiwa na daktari. Katika chumba hicho kidogo kuna makabati ya wazi yaliyosheheni dawa mbalimbali, ambazo zimefungwa tofautitofauti, huku nyingine zikiwekwa kwenye makopo madogo pamoja na makasha.

Mtoa huduma wa afya mwanaume aliyevalia kinadhifu, amesimama kwa kujiamini, kuonyesha namna ambavyo amebobea kwenye taaluma yake, anakoti jeupe ikimaanisha kwamba yeye ni daktari anayetibu binadamu akifanya kazi katika hospitali.

Wafanyakazi wa hospitali wakiwemo jopo la madaktari bingwa wako ndani ya chumba maalumu chakufanyia upasuaji wakimhudumia mtu mmoja aliye lala kitandani, wanashirikiana kuhakikisha wanaokoa uhai wa mgonjwa huyo iliarejee kwenye hali yake ya kawaida, pia wamevalia mavazi maalumu wakizungukwa na vifaa mbalimbali vinavyo wasaidia kufanya kazi hiyo.

Wafanyakazi wa hospitali ambao ni madaktari na manesi, wamevalia mavazi maalumu wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji, wakimshughulikia mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda. Katikati kuna mwanga unaomulika unaotoka kwenya taa kubwa ya kisasa iliyoko juu yao ili waweze kuona vizuri na wasifanye makosa. Hii ni kazi inayohitaji utulivu na umakini wa hali ya juu kwa sababu inahusisha kuokoa uhai wa mwanadamu.

Muhudumu wa afya wa kike aliyesimama anatumia kifaa maalumu cha kusikilizia mapigo ya moyo ili kumpima mgonjwa wa kiume aliyekaa kwenye kiti. Wako kwenye chumba cha daktari na wamezungukwa na vifaa mbalimbali vya matibabu ikiwemo kitanda kidogo kilichotandikwa kwa shuka jeupe. Mahali penye wahudumu wa afya wanaopatikana kiurahisi ni muhimu sana kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu.

Mwanamke mmoja amesimama karibu na kifaa maalumu mfano wa mashine, ambacho kinatumika kuhifadhia watoto njiti kwa muda wote ambao wanasubiri kutimiza siku za ukomavu wao. Amekishika sehemu ya kufungua akiwa na lengo la kutazama maendeleo ya watoto wawili ambao wako humo. Na pembeni yake kuna kifaa kingine kifananacho na hicho na mtoto mwingine yuko ndani.

Mzazi aliyetoka kujifungua, amemshika kichanga wake akimtazama kwa shukrani, baada ya kazi kubwa ya kumleta duniani. Yuko kwenye chumba maalumu cha hospitali, chenye mitambo au vifaa vya kutunzia watoto wadogo, kabla ya kuruhusiwa kwenda nyumbani. Usalama wa kimazingira na miundombinu ya afya, hupunguza vifo vya uzazi kwa mama na mtoto.

Mwelimishaji wa masuala ya afya kwa watoto aliyevaa fulana ya bluu, ameketi pamoja na mama mwenye mtoto mchanga akimwelekeza juu ya masuala mbalimbali, ili aweze kumtunza mwanawe vizuri. Huduma hii inawasaidia wamama wengi, kwa sababu inawafikia mpaka majumbani, hata katika nyakati ambazo wanashindwa kufika hospitalini au kwenye vituo vya afya.

Mhudumu mmoja wapo wa afya ambae ni mwanamke, amemshika mtoto mchanga, aliyetoka kumuhudumia na kumkabidhi kwa mama yake dakitari huyo amevalia mavazi ya bluu na glovu nyembamba za kubebea watoto pia ndani ya chumba kuna chombo cha kuhifadhia takataka.

Wahudumu wa hospitali wanaohusika na afya ya jamii, wamefika katika moja ya mitaa hili kuwa hudumia wakazi wanaoishi hapo. Wanawachoma sindano za chanjo maalumu kwa ajili ya kudhibiti magonjwa mbalimbali hasa yale yanayo ambukiza, wameweka mabango, meza na kuvalia mavazi ya kujitambulisha pamoja na vitambulisho hili kuwa fahamisha kile kinachoendelea kufanyika hapo.

Vidonge vingi vya kijani vilivyotengenezwa kwa mitishamba vimekwa chini vikiwa ndani ya kijiko cha mbao huku nyingine zikimwagika chini. Ni dawa za asili zinazopendwa na watu wengi kwa sababu ya urahisi wake katika matumizi na upatikanaji pamoja na ufanisi katika kufanya kazi ya kutibu maradhi mbalimbali yanayowasumbua binadamu.